Ni jengo la mradi wa maji katika eneo la Boya. Jengo hili lina dirisha iliyofunguliwa ambayo imepakwa rangi ya buluu. Mama moja anaonekana ameinama akiteka maji kwenye mfereji, amebeba kibuyu kimoja rangi ya njano kwenye mkono wa kushoto. Nyuma yake kuna mwanaume ambaye amesimama akiwa amebeba kibuyu, amevalia shati rangi nyeusi na akavalia barakoa.

Mkono mmoja uliovalishwa glavu ya rangi kijani unaonekana ubeba chupa ya dawa ya chanjo hai, kiasi cha mililita kumi. Kwenye chupa hii, kuna maelezo kwenye kijikaratasi nyeupe ambayo ina maandishi ya magonjwa ya surua, matumbwitumbwi na rubela. Pia sindano ya kuingizia dawa inaonekana kuingizwa kwenye chupa hii.